Wanawake wamekaa sokoni wanauza vitu mbalimbali, kuna pia kijana amesimama anauza nguo na bidhaa zingine, kuna samaki naona hapo, kuna wamama pia wanapiga gumzo. Yaani sokoni kumejaa furaha, utulivu. Watu wanauza wakifurahikia.

Bustani nzuri jua limewaka vizuri, majani ya kijani, mchanga wa kahawia, taa ya nyeupe vya kuwaka usiku, miti iliyopendeza yenye imetulia, mahali pazuri sana pa kukaa.

Samaki zimepangwa vizuri, katika soko la samaki. Kuna samaki wa bei ya ishirini, kuna ishirini na tano, kuna thelathini na kuendelea. Samaki zimepangwa kulingana na aina yake na ukubwa wake pia.